Tarakilishi mbili ziko mezani, ambazo zinatumiwa kuweka rekodi mbalimbali na wafanyikazi wa serikali ili wananchi wanapowatembelea wasikuwe na tashwishwi, wapate kila kitu ikiwa sambamba na kuendeleza shughuli kwa wepesi.

Kuna kitabu ukurasa wa mia moja sabini, kinazungumzia lishe bora, mzee yuko, na mtoto pia yuko katika chapa.

Kilishe mbili mezani katika ofisi ya serikali ambapo wahudumu wanaweza kuangalia rekodi wanapotembelewa na wateja mbalimbali wakitafuta msaada kutoka kwa nchi ili wajiendeleze kimaisha.

Shule ya chekechea imechorwa picha za wanyama wa msitu ili kusaidia wanafunzi wa chekechea kujua mazingira wanakayoishi.

Boma na nyumba ya kifahari, ya mwakilishiwa wadi wa area ya Kaita ambapo watu huwa wanakuja wananong'onezana na yeye.

Kuna mchezaji mlemavu wa timu ya Kenya ambaye anenda kuakilisha katika mashidano ya olympiki akihojiwa na wanahabari jinsi atakavyo jisatiti na kuleta ushindi nyumba.

Kuna jumba la kifahari la mheshimiwa ambaye anahudumia wananchi katika maswala ya afya.

Kuna mchezaji ameshuka matuta, amevaa sare ya Kenya, mpira na mikongojo miwili. Amevaa buti nyeusi.

Kitabu cha darasa la pili, kwenye picha kuna mtungi, kuna nanasi, kuna miti na kuna viatu.

Hizi ya wanafunzi wa chuo cha chekechea, ambao wanajifunza kusoma na kuandika na kuboresha masomo yao na kua wananchi wenye maana.

Kuna wanabondia wawili, mmoja amekaa. Wako katika chumba cha kufanyia mazoezi yao na kuendeleza ujuzi wao wa kushiriki michezo.

Kuna timu ya walemavu ya taifa la Kenya wameshika bendera ya Kenya mikononi wanafurahia ushindi waliopata katika mashindano ya olimpiki kule Japani mnamo tarehe kumi na saba.

Wanariadha wawili uwanjani wakifanya mazoezi, wakijitayarisha katika kukimbia mbio za olimpiki za mwaka wa elfu mbili na kumi na sita jijini Rio, huko nchini ya Brazil.

Viti katika eneo la maamkuli, shuleni humu ambapo wanafunzi wanapotoka darasani, wanakuja wanapata lishe, na kurudi kwa class .

Kuna wanariadha wa taifa la kenya wakiwa katika pilkapilka za kufanya mazoezi ili waweze kujinoa kwenda katika mashindano ya olimpiki.

Kuna wanariadha wawili wa taifa la Kenya wakisherehekea ushindi wao baada ya kuandikisha rekodi mpya katika mashindano hayo kule Marekani mwaka wa elfu mbili na kumi na saba.

Katika shule ambamo kuna majengo kadhaa ambayo yanatumika kama madarasa, mabweni na pia kuna tanki ambayo watoto wanateka maji kutoka hapo kutumia kwa shughuli za siku zao na kuwa na mazingira mema.

Mwana mchezo Samson Ojuka yuko katika uwanja wa michezo siku ya mashindano anajitayarisha ili kuanza mashindano rasmi na wagombea wenza wawe wakishindana ushindani waushindani mkubwa.

Kuna wachezaji walemavu wa soka wakicheza uwanjani katika mechi yao iliyo kuwa na mashabik wengi wa kutoka maeneo tofauti tofauti ambao wanafurahia sana.

Vitabu ambavyo vimepangwa kwa utaratibu katika kabati afisini ili wale wahudumu katika mahali hapa waweze kupata rekodi zao haraka bila kupoteza wakati.

Ndani ya darasa ambapo kuna viti vya kukalia, na tarakilishi ambazo wanafunzi wanapata kuzitumia na kuweza kuendeleza masomo yao bila ya wasiwasi wowote.

Mwanamume riadha wa timu ya Kenya mlemavu ambaye ameweza kuitimu kwenda kuwakilisha taifa hili katika mashindano ya Olimpiki kule Ufaransa.

Kituo cha wasio weza kuskia ambapo wanaweza kutafuta usaidizi mahala hapa wapate mwelekeo na kuelekezwa jinsi watakavyo jiendeleza .

Wanariadha ambao wako uwanjani wanajiandaa kuweza kukimbia mbio ili waeze kutukuzwa na kurudisha sifa katika nchi zao ambazo wanaakilisha.

Katika darasa ambamo kuna viti vingi vinavyotumiwa na wanafunzi wanapofunzwa na mwalimu darasani ili waeze kuelimika na kuwa wa maana katika jamii siku zijazo.

Kitabu cha darasa la nne la somo la Kifaransa. Wanafunzi waweze kumudu na kujua kuzungumza lugha hiyo.

Wachezaji walemavu wa mpira wa soka ambao wako uwanjani wanafanya mazoezi tayari kujiandalisha katika michuano inayo kuja ya olimpiki huko inchini Uswizi ili wapate ubingwa.

Kiada kilema akijitayarisha katika mbio ambazo ni za Olimpiki za huko taifa la Ujerumani msimu wa.

Jengo la shule ambalo likona bango ikielezea jinsi wanafunzi wanapaswa kuwa watiifu katika shule, waheshimu wanafunzi wenzao, walimu na kuendelea kutia bidii.

Madarasa, ndani ya darasa kuna viti kuna deski za wanafunzi wanakalia wanaposoma na kuendeleza bora wao wa maisha.

Ambao wako uwanjani tayari wanajipanga na kujitayarisha kuweza kuchuana mechi ya kirafiki na wapinzani wao wa jadi katika uwanja wa taifa.

Vitabu vya fasihi vinavyoelekeza wanafunzi jinsi ya kukaa kwa jamii na kujimudu kimaisha, kusipo na matatizo yoyote kwa falsafa na kuhitimu kuwa mwananchi wa amani kila uchao.

Aina ya misitu, umuhimu wa kuwa na misitu, jinsi ya kutunza misitu, na kuendeleza faida ya misitu ili tukue na mazingira bora ya siku zijazo.

Tarakilishi ya kuwekeza takwimu, hisabati, mawasiliano na picha ili kusije kuwa na sintofahamu. Rekodi ziwe sambamba za kusaidia kwa wakati ujao bila ya kupotea.

Mtungi wa gesi wa kuzima moto shuleni wakati kunapotokea na hali ya dharura, mkurupuko wa moto ambao unezaleta matatizo na kuchoma skuli, na hayo lazima yahifadhiwe, yalindwe na yasipolindwa kutakuwa na matatizo zaidi.

Mlango wa kidato cha kwanza wa shule ya upili, ambapo wanafunzi wako imara wasome kwa bidii waendeleze masomo na kusaidia nchi yetu kwa siku zijazo.